Tangazo maalumu la benki ya "absa". Kuna picha ya mwanamke akiwa ameshika pesa mkononi. Tangazo linasisitiza kuwa mteja hatakiwi kwenda mbali kwani huduma za kutoa pesa, kuweka pesa na kulipia bili zinaweza kufanyika mahali popote mteja alipo. Kwani wakala wa "absa benki" tupo ulipo.

Wafanyakazi wa benki wakiendelea kutoa huduma zake kwa wateja wake. Uwepo wa viti kunaonyesha mteja ananafasi ya kukaa na kisha kusikilizwa vizuri. Madirisha makubwa yanasaidia hewa kupita vizuri. Uwepo wa wafanyakazi wengi kumesaidia huduma kufanyika kwa urahisi na haraka.

Vijana wawili wakiwa wamesimama eneo la benki ya Equity Bank. Huduma mbalimbali zinatolewa na benki hii ikiwemo; ubadilishaji wa fedha za kigeni, kutuma, na kutoa pesa taslimu . Huduma za kibenki zina umuhimu kwa mtu mmoja mmoja kwani hurahisisha uchakataji wa miamala.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye ukumbi wa starehe maarufu kama baa. Sehemu hiyo watu wanapata vinywaji vya aina tofautitofauti ikiwemo pombe, soda, hata maji. Mahali hapa watu hukutana na watu wapya, na kujifunza vitu vipya kila siku. Hawaruhusiwi wenye umri chini ya miaka kumi na nane mahali hapa.

Wauzaji wa magari wakiwa wamesimama kando ya magari hayo mapya. Gari imeandikwa Volcano eksipresi kama kampuni ya usafirishaji, wauzaji wa magari hutegemea uagizaji wa magari kutoka nchi nyingine zenye viwanda.

Muonekano wa ndani ya gari. Wauzaji wa magari huonesha muonekano wa ndani ya gari inayouzwa kwa mteja, ni muhimu mteja aweze kuiona gari anayonunua ili kumuhakikishia kwamba, gari anayoinunua ni bora na salama.

Sehemu ya duka ambapo inapatikana mashine maalumu ya kuuzia maziwa, kuna maelezo yanayosema;"Nunua maziwa freshi hapa", kumaanisha kwamba hapa ndipo yanapopatikana maziwa freshi. Pia, kuna ratiba ya upatikanaji wa maziwa katika sehemu hiyo, ambayo imebandikwa kwenye mashine.

Mashine maalumu inayotumika kuuzia maziwa, vibonyezeo vilivyopo kwenye mashine vinasaidia kuweza kumruhusu mnunuzi kubonyeza kuingiza kiasi anachohitaji cha maziwa. Mashine hiyo inatumia umeme, picha ya ng'ombe na neno maziwa freshi inaashiria eneo hilo lina maziwa ya ng'ombe yanayouzwa.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa ya ng'ombe. Mteja huandika kiasi cha maziwa ya ng'ombe anachohitaji kwa kutumia vibonyezeo vilivyopo kwenye mashine. Picha ya ng'ombe inayoonekana kwenye mashine inaashiria kwamba eneo hilo panapatikana maziwa ya ng'ombe.

Muuzaji wa maziwa akiwa ndani ya mashine ya kuuzia maziwa, kuna maelezo mbalimbali na ya kutosha, yanayoelezea huduma hiyo. Picha ya mtoto akinywa maziwa na picha ya ng'ombe inathibitisha upatikanaji wa maziwa eneo hilo.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa, vibonyezeo vilivyopo vinamsaidia mnunuzi kununua kiasi cha maziwa anachohitaji kwa pesa aliyonayo. Picha ya maziwa kwenye mashine inaashiria hapo inauzwa maziwa; pikipiki iliyopotumika kubebea maziwa yaliyonunuliwa kutoka kwa wafugaji.

Mwanaume akiwa amesimama nje ya duka yaani kwenye dirisha la kutazamia ili kununua bidhaa za maziwa. Duka linaitwa "KIENI DAIRY PRODUCTS LTD". Kwenye bango kuna picha kubwa ya ng'ombe, hali ambayo inathibitisha kua mahali hapo wanauza maziwa.

Duka lenye mashine mbili za kuuzia maziwa. Mashine moja inaitwa Pauline Wangari na nyingine inaitwa "The Milk Way". Mashine moja ina picha ya ng'ombe na nyingine ina picha ya mtoto akinywa maziwa. Mashine zote zinatoa maziwa ambayo yanafaa kwa kunywa.

Muuzaji wa bidhaa za maziwa alieko ndani ya duka akimpatia elimu juu ya maziwa mteja. Duka linaitwa "King Diary Product", kuna mashine maalumu ya maziwa ambayo hutoa maziwa kulingana na kiasi anacho hitaji mteja kwa kutumia vibonyezeo vilivyopo kwenye mashine. Maziwa ni virutubisho muhimu kwa mwenye kutaka afya njema.

Mashine maalumu ya kuuza maziwa ambayo yako tayari kwa kunywa. Vibonyezeo vilivyopo vinamsaidia mnunuzi kuweka kiasi cha maziwa anachohitaji. Picha ya mtoto akiwa ameshika maziwa ni ishara tosha kwamba eneo hilo yanapatikana maziwa. Maziwa kwa watoto husaidia kuongeza virutubisho muhimu.

Muuza duka akiwa dukani akifunga maziwa yaliyoweza kuchakatwa vizuri kiwandani na kutiwa ladha, chupa zenye maziwa yaliyochakatwa zinapakiwa kwenye mfumo wa katoni ili kuvutia wateja, uwepo wa rafu na mpangilio mzuri wa bidhaa umesaidia kuonekana kwa ladha zote za maziwa.

Duka ambalo nje lina mashine ya kuuzia maziwa, mashine inaitwa ''RABAI MILK ATM''. Vibonyezeo vilivyopo vinamsaidia mteja kubonyeza na kupata idadi ya maziwa anayohitaji. Picha ya ngo'ombe pia inaashiria kuna maziwa yanapatikana mahali hapo. Mwanaume amesimama huku ameshika mashine akitabasamu.

Mashine maalumu ya kupima na kuuza maziwa, yanapatikana maziwa ya mgando, yasiyo ya mgando na maziwa yaliyochanganywa na ladha. Picha ya ng'ombe pamoja na rangi ya maziwa, kuna ashiria eneo linapatikana maziwa. Geti kuwa wazi inaonesha eneo likotayari kwa ajili ya wateja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa. Duka limechorwa picha mbalimbali za ng'ombe na mabaka ya ng'ombe. Duka ni la vioo, pia linaonesha uwepo wa bidhaa zingine, kama vile; mikate na mayai. Hivyo duka ni maalumu kwa bidhaa za maziwa lakini pia linauza bidhaa zingine.

Mashine maalumu ya maziwa, mashine imeandikwa "MILK ATM"kuashiria ni mashine inayotoa maziwa, picha ya ng'ombe na rangi angavu ya bluu kunaashiria kwamba mahali hapo bidhaa inayopatikana ni maziwa, pia mashine inatumia umeme ,pembeni pia kuna jokofu lenye mlango wa kioo.

Kibanda maalumu cha kuuza maziwa kilichoandikwa "milk ATM" , kuashiria eneo ambapo maziwa yanapatikana. Picha ya mtoto akinywa maziwa, uwepo wa viti vya kukalia na maneno "ready to drink", kumaanisha maziwa yako tayari kwa kunywa. Eneo ni safi kwa afya ya wanywaji.

Mwanaume akiwa amesimama kwenye mashine yenye bidhaa za maziwa, anabonyeza namba ili mashine iweze kumruhusu kupata kiasi cha maziwa anachokihitaji. Mashine imeandikwa maneno "MAZIWA", kunapicha ya ng'ombe, pia kuna picha ya mtoto akiwa ameshika kikombe cha maziwa anachokunywa. Haya yote yanathibitisha upatikanaji wa maziwa mahali hapa.

Mashine maalumu inayoitwa MILK ATM kumaanisha mashine ya kuuzia maziwa. Kwenye mashine hiyo kunapatikana maziwa ya kuchemshwa yaliyochanganywa na ambayo hayajachanganywa. Eneo ni safi hivyo kuvutia wanywaji wa maziwa. Picha ya glasi ya maziwa kwenye mashine pia huweza kuwarahisishia wapenda maziwa kujua ni wapi yanapatikana.

Sehemu ya duka linalouza bidhaa za maziwa. Wauzaji wa bidhaa hizo wakipanga bidhaa kwenye rafu zilizopo dukani, ili kuweka duka kwenye mpangilio mzuri wa kuvutia wateja. Duka lina bidhaa zaidi ya moja zitokanazo na maziwa hivyo mteja atachagua anachokihitaji.

Jokofu la kuhifadhia maziwa likiwa wazi nje ya jokofu kumeandikwa ''Milk ATM'' kuashiria mahari hapo huwa panapatikana maziwa lakini kwa wakati huo huenda yakawa yamekwisha ndio maana jokofu hilo la kuhifadhia maziwa linaonekana likiwa tupu na wazi

Duka la kuuza bidhaa za maziwa. Mtu akiingia kwenye duka liitwalo "KIEN DIARY PRODUCT LTD" ili kuweza kupata bidhaa za maziwa. Mtungi wa bati hutumika kubebea bidhaa za maziwa. Uwepo wa dirisha la kutazamia huashiria kuwa eneo hilo ni duka linalouza maziwa.

Mwanamme mmoja akiwa amevaa fulana ya mistari amesimama kwenye mlango wa duka la bidhaa za maziwa, duka lina rangi ya bluu lenye dirisha dogo la kutazamia pia kuna maandishi makubwa yanayosomeka milk. Hii ikiashiria kuwa eneo hili la kibiashara bidhaa kuu inayopatikana hapo ni maziwa, hii ni aina ya duka ambalo ni muhimu kwa jamii kwani uhakikisha upatikanaji wa bidhaa za maziwa,

Mwanamke akiwa amesimama nje ya mlango wa eneo la kuuzia maziwa, FRESH MILKAVILABLE" picha ya ng'ombe pamoja na mitungi ya bati ya kuhifadhia maziwa ukutani mwa eneo hilo kunaashiria kuwa eneo hilo zinapatikana bidhaa za maziwa, pia kunapatikana bidhaa zingine kama vile chai na chipsi.

Duka lenye geti la rangi angavu ya bluu, picha ya ng'ombe, na tangazo linalosomeka " tunauza maziwa freshi na mtindi". Uwepo wa haya yote inaashiria ni duka la kuuza maziwa. Viti, meza, na duka kuwa wazi inaonyesha kuwa, eneo hilo ni la biashara.

Duka kubwa la kuuza maziwa. Kwa juu kuna maandishi (Milk Shop) kumaanisha duka la maziwa. Yanapatikana aina mbalimbali za maziwa, dukani hapo. Chupa kubwa inasaidia kununulia maziwa kutoka kwa wafugaji. Pia jokofu lililopo dukani linasaidia kuyahifadhi maziwa ili yasiweze kuharibika.

Eneo la kuuza maziwa kuna maneno "Milk ATM" kuashiria eneo linalouza maziwa. Mwanamke muuza maziwa amevalia koti jeupe na kufunika nywele zake kwa kofia maalumu. Unadhifu unatakiwa eneo la kuuza maziwa kama ambavyo muuzaji amejiweka nadhifu ili kulinda afya za walaji. Pia, inashauriwa maziwa yahifadhiwe kwa masaa matatu kwenye jokofu.

Duka lenye bidhaa za maziwa na bidhaa zingine, kuna mashine ya maziwa inayosisitiza kwa maandishi kununua bidhaa za kenya katika kuijenga kenya. Mawasiliano yaliyopo kwenye mashine yanasaidia kurahisisha utoaji wa huduma, dukani pia kuna bidhaa zingine kama vile soda pamoja na biskuti.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali likiwa na mashine maalumu ya kuuzia maziwa ya ng'ombe. Mashine ina rangi angavu ya buluu, maandishi yanayosomeka MILK ATM pamoja na picha ya ng'ombe. Yote hayo yakiashiria kwamba bidhaa inayopatikana katika mshine hiyo ni maziwa ya ng'ombe.

Mashine ya kuuzia bidhaa za maziwa inayoitwa "LUCY MILK ATM" picha ya mtoto akiwa ameshika kikombe cha maziwa na picha angavu za rangi ya maziwa kunaashiria mahali hapa kuna maziwa, bei ya maziwa imeandikwa kwenye mashine ambayo ni kiwango cha chini ni shilingi kumi ya Kenya.

Mashine inayouza maziwa, mashine imeandikwa MILK ATM kuashiria ni mashine inayotoa maziwa. Picha ya mtu akikamua maziwa kwa ng'ombe na rangi angavu ya bluu inaashiria kwamba hapo bidhaa kuu inayopatikana ni maziwa.

Fundi seremala akiranda mbao kwa kutumia msumeno kwenye karakana, ikiwa ni maandalizi ya kuzalisha samani. Fundi seremala huyo ni mwanamke, hii ina maanisha kazi haichagui jinsia yoyote na yeyote anaweza kufanya kazi ya aina yoyote ile.

Samani za ndani zikiwa tayari kwa ajili ya kuuza, kuna viti na meza. Ufundi wa samani za ndani unahitaji ubunifu ili kuandaa samani nzuri; zipo tayari na zimepangwa vizuri nje ili kuwavutia wateja, ambao ubora ni muhimu kwa utengenezaji wa samani.

Samani za ndani ambazo zipo tayari ili ziweze kuuzwa, samani zimefunguliwa ili mteja aweze kuona ubora wa bidhaa anayotaka kuinunua. Ubora wa bidhaa za samani unategemea uwepo wa mti mzuri, rangi nzuri ya kupaka baada ya kukamilika pamoja na urembo mzuri zaidi.

Wauzaji wa samani za ndani, wakiwa wameshazipanga samani za makochi zilizo tayari, kuna mwanaume amekalia makochi hayo. Hii inasaidia kuthibitisha ubora wake, mito midogo iliyopo kwenye makochi inaongeza nakshi kwenye makochi hayo.

Ofisi ya mafundi selemala wanaojishughulisha na utengenezaji wa thamani za ndani, kuna makochi ambayo yapo tayari kwa kuuzwa, mahali hapo pia kunapatikana magodoro pamoja na mawasiliano yao.

Mafundi seremala wakitengeneza samani za ndani ambazo ni viti vya kukalia. Viti vilivyotengenezwa ni vyenye ubora na kuvutia. Mteja anaponunua samani huzingatia swala zima la ubora. Ujuzi na ufundi wa vitu mbalimbali ni muhimu kwani swala la ajira limekuwa ni changamoto.

Muuzaji wa samani za ndani akiwa amezipanga samani kwa umakini na ubora ili kumvutia mteja. Mpangilio wa makochi, mito, na meza unaonyesha mfanano wa nyumba ya mteja itakavyokuwa pindi atakaponunua samani hizo. Hivyo kusaidia kumjengea mteja picha ya nyumba yake kichwani.

Samani za ndani zikiwa zimepangwa vizuri tayari kwa kuuzwa, uuzaji wa samani za ndani unazingatia mpangilio mzuri ili mteja atakapofika aweze kupata picha ya muonekano wa samani hizo zitakapoingia ndani ya nyumba yake. Urembo pia ni muhimu, bango lililoandikwa'"nyiu"linamaanisha bidhaa hizo ni mpya kabisa, kila kilichopo hapo kinauzwa kutegemeana na mahitaji ya mteja tu.

Kitanda kilichotengenezwa na mafundi seremala kikiwa kimekamilika tayari. Chupa ndogo nyeupe na kopo dogo, vimetumika katika kupaka rangi kitanda kilichopo eneo la wazi ili kikauke vizuri. Mkokoteni uliopo unatumika kubebea samani hiyo, pindi ipatapo mnunuzi.

Watengenezaji na wauzaji wa samani za ndani, bidhaa walizotengeneza ni kabati, meza, viti na stuli. Utengenezaji wa samani unategemea uwepo wa mbao bora na imara, na ubunifu pia mzuri. Bidhaa zimetengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Samani za aina tofauti tofauti zikiwa tayari kwa kuuzwa. Zimepangiliwa vizuri ili kuweza kumvutia mteja. Uwepo wa aina tofauti tofauti za samani kuna saidia mteja kuwa na machaguo mbalimbali. Nailoni zilizofunika makochi zinasaidia kuepusha kuchafuka angali ziko dukani bado.

Duka kubwa la samani za ndani. Duka lina samani mbalimbali ikiwemo: makochi yenye rangi ya chungwa, bluu na nyinginezo. Biashara ya samani za ndani ili kumvutia mteja zinahitaji unadhifu na pia mpangilio mzuri, utakaomvutia mteja kuweza kununua. Taa zilizopo dukani zinaongeza mwanga kwenye duka .

Duka kubwa la uuzaji wa samani za ndani. Mpangilio mzuri wa samani hizo za ndani kunasaidia kumvutia mnunuzi. Taa zilizopo kwenye dari zinasaidia kuongeza mwanga dukani, pia usafi na unadhifu wa duka ni muhimu kwani huakisi uhalisia wa usafi wa nyumba.

Chumba safi na nadhifu cha hoteli ambacho kimeandaliwa kwa ustadi na ubunifu wa kutosha. Usafi wa chumba na mpangilio mzuri wa samani chumbani huashiria umakini na watu waliopo kwenye taaluma hiyo. Pia uwepo wa taa za kutosha chumbani husaidia kuleta mwanga wa kutosha hasa nyakati za usiku.

Muhudumu wa hoteli akiwa ameshika chakula na akimuwekea mteja chakula mezani huku akitabasamu, huduma zinazo tolewa hotelini hapo ni zenye ubora, na humfanya mteja ajisikie ni mfalme hapo hotelini. Muhudumu amevalia sare maalumu ili kuonyesha umakini na ubora wa huduma zinazotolewa hotelini hapo na kuweka utofauti kati ya muhudumu na mteja.

Bidhaa za chakula zikiuzwa kwenye soko la kawaida. Kuna bidhaa nyingi na za muhimu kwa chakula kuna mboga mboga, nyanya, karoti, vitunguu, hoho, matango na bidhaa nyingine nyingi. Wauzaji ni wengi sokoni hivyo mnunuzi anachagua kununua pale panapomfaa na penye bidhaa nzuri zaidi.

Eneo la soko la kawaida, sokoni kuna vizimba maalumu vinavyotumika kuwekea na kupanga bidhaa, watu ni wengi, pia sokoni hapo kunapatikana kila kitu. Wateja nao wanachagua bidhaa wanazohitaji, unadhifu na mpangilio mzuri wa bidhaa unarahisisha biashara.

Bidhaa za vyakula mbalimbali zikiwa dukani zimepangwa kwa utaratibu mzuri ili kumrahisishia mnunuaji kuweza kuziona kwa urahisi. Kila bidhaa imewekwa lebo kuonyesha jina la bidhaa na bei yake. Utaratibu uliopo dukani huvutia wateja kwani hurahisisha huduma pia huokoa muda wa muuzaji na mnunuzi.

Wafanyabiashara wakiwa sokoni wakiuza bidhaa mbalimbali za chakula, miongoni mwa bidhaa zinazouzwa ni; viazi, vitunguu, nyanya na karoti. Viazi vimepangwa kuanzia sado ndogo mpaka kubwa kabisa, bidhaa hupangwa kutoka kwenye kipimo kidogo hadi kikubwa, kinamsaidia mnunuzi kuweza kuchagua kwa uwezo wake wa kifedha.

Bidhaa mbalimbali za sokoni zikiwa kwenye vifungashio na visado maalumu. Bidhaa nyingi zilizopo sokoni ni viungo vya kwenye chakula, majina ya viungo yameandikwa kwenye kila chombo kilichotumika kuhifadhia. Mzani hutumika kupimia kiasi anachohitaji mteja.

Sehemu ya soko inauza bidhaa mbalimbali kama vile: vitunguu, karoti na nyanya muuzaji anatumia mzani ili kuweza kupima bidhaa pindi mteja anaponunua, mifuko pia huuzwa kwa ajili ya kumfungia mteja bidhaa. Mpangilio mzuri wa bidhaa humsaidia mteja kuchagua kwa urahisi.

Wanunuzi wakichagua bidhaa mbalimbali sokoni. Soko lina matunda ya aina tofautitofauti na bidhaa zingine zenye ubora. Mpangilio mzuri wa bidhaa unasaidia bidhaa kuonekana vizuri na wanunuzi. Uwepo wa soko unasaidia kurahisisha manunuzi ya mahitaji kwa wanajamii.

Sehemu ya soko ambayo inauza bidhaa mbalimbali za kula na kwa matumizi ya nyumbani, eneo la sokoni ndipo mahali ambapo wananchi wanaweza kupata mahitaji yao ya kila siku hasa vyakula, pia kuna paswa kuwa na mpangilio mzuri wa bidhaa sokoni ili kusaidia wateja kuweza kuziona kwa urahisi.

Vyakula na bidhaa mbalimbali zikiuzwa sokoni. Bidhaa zimepangwa kwa unadhifu na mpangilio mzuri, hivyo humvutia mteja. Mnunuzi atasimama na kununua bidhaa pale anapoona ni bora kwa kuwa zinaonekana vizuri. Uwepo wa soko kwenye jamii ni muhimu kwani hurahisisha ununuzi wa mahitaji.

Wateja wakiwa sokoni wakinunua mahitaji ya nyumbani. Eneo la soko ni rafiki kwa muuzaji na mnunuzi kwani eneo la biashara lina miamvuli ya kulinda jua, eneo la soko lina mbogamboga na matunda ikiwa ni moja ya vyakula bora kwa watoto.

Sehemu ya duka sokoni inayouza mikanda pamoja na viatu, mikanda ipo ya aina tofauti tofauti na yenye rangi tofauti tofauti na saizi tofauti tofauti, pia kwenye viatu vipo vya aina tofauti na saizi tofauti, bidhaa zote zimepangwa vizuri ili mteja azione kwa urahisi na aweze kuchagua vizuri.

Mwanaume aliyevaa fulana ya zambarau akiwa ameshika vitunguu, pembeni yake kuna vitunguu ambavyo vimepangwa kwenye sado nyingi karibu na mwanaume huyo. Eneo la soko limejengwa kibanda ambacho kimefunikwa kwa jamvi. Mpangilio mzuri wa vitunguu na uwepo wa kibanda kilichojengwa vizuri sokoni, inaonyesha utayarishaji mzuri wa bidhaa kwa ajili ya kuziuza.

Nyanya katika eneo la soko. Muuzaji akiwa amezipanga katika bei tofauti tofauti kwa kuzingatia ubora wa nyanya. Lebo zilizopo kwenye nyanya zinamsaidia mteja kujua bei ya kila nyanya kabla hajaamua kununua. Zao la nyanya linapoenda sokoni huenda likiwa na viwango tofauti tofauti hivyo kufanya ziwe na bei tofauti sokoni.

Sehemu ya soko inayouza mapambo ya ndani. Mwanamke na mwanaume wakichagua mapambo ya ndani. Kuna saa za ukutani zenye maumbo mbalimbali, vioo vya kuvutia, picha za ukutani pamoja na maua makubwa. Mpangilio mzuri wa bidhaa za mapambo, unasaidia kuvutia wateja.

Miongoni mwa duka lililopo kwenye soko la bidhaa za asili au kiutamaduni, bidhaa hizi upendelewa zaidi na watalii, zipo bidhaa zinazovaliwa na zingine zinatumika kama mapambo, hivyo uwepo wa bidhaa hizi za asili inasaidia kutunza historia ya jamii zetu kama ilivyo kwa ndugu zetu wamasai.

Mfanyabiashara akipanga bidhaa kwenye soko dogo linalojulikana kama Genge. Aina hii ya magenge hupatikana mitaani kuwa ni magenge madogo, lakini yanaweza kubeba kila bidhaa. Mpangilio mzuri na upatikanaji wa kila bidhaa kunawavutia wateja.

Bidhaa mbalimbali zinazouzwa sokoni zikiwa zimepangwa kwa utaratibu, ili kuwasaidia wateja kuweza kuziona na kuchagua, baadhi ya bidhaa zinazopatikana sokoni hapo ni vitunguu, maboga, mahindi pamoja na ndizi, uwepo wa soko hurahisisha upatikanaji wake.

Soko lenye bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya chakula majumbani. Mteja mwanaume akinunua bidhaa na kuweka kwenye mfuko maalumu kwa ajili ya kubebea bidhaa atakazozinunua. Dari iliyopo kwenye soko, husaidia kujikinga muuzaji na bidhaa zake kipindi cha mvua na jua. Meza zimesaidia bidhaa kupangwa vizuri na kwa utaratibu mzuri.

Wafanyabiashara wa nyanya wakiwa sokoni ili kuuza nyanya. Nyanya zimepangwa kwa mafungu na kiasi kinachotofautiana, hii inamaanisha hata bei zinatofautiana sokoni hapo. Pia nyanya zilizopo sokoni zipo ambazo zimeiva vizuri na ambazo hazikuweza kuiva vizuri. Pia sokoni kuna matunda madogomadogo ambayo ni mekundu, na bidhaa zingine ambazo zote zinauzwa mahali hapo sokoni.

Mteja akiwa amenunua mbogamboga gengeni, gengeni kuna bidhaa mbalimbali kama vile: viazi, nyanya, ndizi mbivu, mbogamboga pamoja na ndizi mbichi, upatikanaji wa bidhaa hizi hurefusha maisha miongoni mwa wanajamii. Muuzaji amevalia koti maalumu ili kutunza unadhifu wa genge.

Makao makuu ya kampuni ya mikopo ya "Platinum Credit Limited" kampuni hii hutoa mikopo kwa watu wenye huitaji. Menyu iliyopo kwenye bango lao inasaidia kuweza kufikia wanao hitaji huduma yao kwa urahisi zaidi kupitia simu za mikononi.

Huduma za kibenki zikifanyika kupitia mashine ya "ATM" ya "kcb", mashine Ina vibonyezeo vitakavyomsaidia mteja anapohitaji kutumia mashine . Mashine ya "ATM" inatoka matangazo kwamba uwezekano wa kupata mkopo kwa kutumia riba ndogo ya asilimia nne , uwepo wa mashine za "ATM" inasaidia kurahisisha huduma za kifedha .

Malipo ya kiendelea kufanyika na kampuni ya simu ya M-pesa, uwepo wa namba za wakala kwenye eneo la biashara ni mzuri, kwani hurahisisha huduma, kuna nazi pamoja na gauni linalouzwa nje ya duka, wateja wamesimama kwa foleni ili kuruhusu kila mmojammoja kuhudumiwa kulingana na hitaji lake la kifedha.

Huduma mbalimbali zinatolewa na mtandao wa simu wa M-Pesa, huduma hizi ni nafuu na za haraka kwani mteja anaweza kupata huduma mahali popote atakapokuwa. Mteja anaweza kuona salio la akaunti yake kupitia simu yake ya mkononi, kutoa na kuweka pesa, huduma za lipa, pamoja na kununua salio.

Malipo yakifanyika kwa njia ya simu, mtumiaji wa mtandao wa "M-pesa" akifanya huduma za kifedha kutupitia mtandao huo, pamoja na benki ya "EQUITY"i. Kufanyika kwa miamala ya aina mbalimbali kupitia simu za mkononi, kumerahisisha huduma na kuokoa muda.

Malipo yanafanyika kupitia kampuni ya PesaPal. Malipo yanayoweza kufanyika na kampuni hii ni kulipia bili, malipo ya simu na kadi za benki, kununua muda wa maongezi. Aina hii ya malipo ni salama, haraka na uhakika kwani mteja anaweza kufanya miamala popote alipo.

Malipo ya kiasi cha shilingi za kitanzania elfu sitini na mbili yakifanyika na kampuni ya PesaPal kupitia kwenye kadi. Aina hii ya huduma ni salama, haraka na nafuu kwani mteja anaweza kufanya malipo popote atakapokuwa, pia hazina makato makubwa.

Nyumba nzuri nyeupe ya gorofa yenye bati jekundu, nyumba imezungukwa na uoto wa bustani nyeupe ya maua. Nyumba hii hutumika kwa ajili ya makazi, pia huweza kupangishwa. Uwepo wa mali isiyo hamishika kama nyumba ni uwekezaji utakao msaidia mmiliki wa nyumba hio kwa kipindi kirefu.

Eneo la matumizi ya biashara linauzwa, jengo ni ghorofa zuri na lenye kuvutia, uwepo wa mawasiliano ya muuzaji mlangoni ili kurahisisha mauziano, mazingira mazuri, uzuri wa jengo na mahali lilipo ni mambo muhimu ya kuzingatia kwenye mauzo ya maeneo.

Nyumba kubwa ya kisasa. Nyumba ni mali inaweza kumilikiwa lakini isiweze kuhamishika. Nyumba imezungushiwa nyaya za umeme kwa ajili ya ulinzi. Watu wanashauriwa kuwekeza kwenye mali zisizoweza kuhamishika kama vile nyumba pamoja na viwanja.

Duka la nguo linaloitwa "WOOLWORTHS". Duka linauza bidhaa ya mavazi ya kiume, na ni duka la kioo humsaidia mteja aweze kuona bidhaa hata kabla hajaingia ndani ya duka. Uvalishaji wa nguo kwenye midoli unasaidia kuonyesha muonekano wa nguo inapovaliwa mwilini kwa binadamu.

Sehemu ya duka kubwa ambalo linalojishughulisha na uuzaji wa mavazi ya kiume hususani suti. Dukani kuna rafu maalumu ambazo zimeweza kusaidia kuonesha mpangilio na muonekano mzuri wa nguo dukani. Kuna suti zenye rangi tofautitofauti na saizi tofautitofauti dukani.

Sehemu ya duka linalouza mavazi mbalimbali, nguo zenye rangi moja zimepangwa sehemu moja. Duka lina ofa ya punguzo hadi asilimia arobaini, jambo ambalo wafanyabiashara hutumia kuvutia wateja dukani. Uwepo wa ofa, mpangilio mzuri wa duka, ni mbinu za kuvutia wateja kuweza kufika dukani.

Sehemu ya duka kubwa ambapo wanauza chakula mbalimbali kuna kabati ambalo limehifadhi chakula ambacho kipo tayari kwa kuuzwa. Juu kabisa kuna orodha ya chakula vinavyopatikana mahali hapo pamoja na bei zake. Ambapo hii humsaidia mteja kuagiza chakula kulingana na bajeti yake.

Sehemu ya duka linalouza viatu, sehemu hiyo vimepangwa viatu vya watoto. Kila kiatu kina saizi na bei yake ambayo iko kwa karatasi maalumu zilizobandikwa kwenye viatu. Mpangilio mzuri hurahisisha hatua ya kununua kwa mteja.

Duka kubwa la nguo za kiume, mpangilio mzuri wa nguo dukani kunamsaidia mteja kuweza kuchagua nguo anayoitaka kwa urahisi. Rafu zilizopo pia zimechangia unadhifu wa duka. Taa zinasaidia duka kuwa na mwanga wa kutosha hasa nyakati za usiku.

Sehemu ya duka kubwa lenye bidhaa tofautitofauti, watu wakiwa wamesimama nawengine wakiangalia bidhaa zilizoko dukani. Eneo walioko linaonekana kuna mikoba mikubwa na mikoba midogo pamoja na viatu. Mpangilio mzuri unasaidia bidhaa ziweze kuonekana kwa urahisi kwa wateja waliopo.

Duka la mavazi ya kiume. Duka lililosheheni bidhaa za mavazi ya kiume. Nguo zimepangiliwa kwa unadhifu kwa kutumia rafu zilizopo dukani. Dukani kunapatikana nguo za aina tofautitofauti, kulingana na mahitaji ya mteja.

Duka la nguo za kiume, duka lina nguo mbalimbali kama vile mashati, suti na kadhalika zilizotundikwa kwa utaratibu na mpangilio mzuri ili kumvutia mteja. Picha za wanaume zilizopo dukani zinaashiria duka ni maalumu kwa wanaume. Mpangilio mzuri wa rangi za ukutani na taa kwenye dari zimesaidia kuongeza ubora wa duka.

Sehemu ya duka kubwa la nguo kwa mbele, kuna nguo za aina tofauti tofauti dukani. Uvalishaji wa nguo kwenye midoli inasaidia kuonyesha muonekano wa nguo pindi inapovaliwa na mtu. Duka kuwa na milango ya kioo kunasaidia mteja hata aliyeko nje aweze kuona kinachouzwa, pia taa zinasaidia kuongeza mwanga dukani.

Sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, sehemu hiyo ina vinywaji vingi na vya aina tofautitofauti, vinywaji vimepangwa vizuri mno dukani, na pia bei zake zimebandikwa kwenye bidhaa. Toroli linasaidia kurahisisha ubebaji wa bidhaa zitakazochaguliwa na mteja. Taa zilizopo dukani zinaongeza muonekano mzuri wa duka, hasa nyakati za usiku.

Sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu za kisasa, pia bidhaa zimeandikwa majina pamoja na bei za bidhaa hizo. Uwepo wa majina na bei zake usaidia, kumrahisishia mnunuzi wa bidhaa hizo.

Sehemu ya eneo la duka kubwa. Sehemu hii kunapatikana matunda na mbogamboga. Kuna matikitimaji ambayo yamekatwa na ambayo hayajakatwa. Kuna mbogamboga za aina mbalimbali. Kwa mbali kuna mbogamboga ambazo zimewekwa kwenye vifungashio maalumu. Taa zilizopo zinasaidia kuongezea mwanga usiku ili bidhaa zionekana kwa uzuri.

Sehemu ya upande wa duka kubwa upande huo umepangwa vifaa mbalimbali vya usafi, kuna aina tofautitofauti za sabuni ambazo hutumika kwa ajili ya usafi. Mteja atachagua ni aina ipi ya sabuni anahitaji maana ziko nyingi kwenye rafu. Pia upande huo kuna mifagio, njia ya katikati inamsaidia mnunuzi kupita pindi anapochagua bidhaa.

Duka kubwa lenye mpangilio mzuri wa bidhaa kwenye rafu, eneo hilo linauza viungo mbalimbali vinavyo tumika kwenye chai, maziwa hata maji. Mkono ukiwa umeshika bidhaa iliopo kwenye hizo rafu, bidhaa zote zina maelezo juu ya matumizi sahihi ya bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, sehemu hiyo ya duka kuna rafu pande zote mbili, ambapo katikati kuna njia ya kupita, msichana akiwa ameshika chombo maalum ili aweze kubebea bidhaa atakazo zichagua. Bidhaa zote mahali hapo zimeandikwa bei, uwepo wa taa kwenye dali na kwenye rafu unasaidia bidhaa kuonekana vizuri wakati wa usiku.

Duka kubwa la vinywaji. Mpangilio mzuri wa rafu dukani husaidia mteja kuona vizuri bidhaa anayoitaji kwani vinywaji vyote vina nembo zake. Kibebeo alichoshika mteja kinasaidia kuweza kubeba bidhaa nyingi kwa wakati mmoja hivyo urahisisha manunuzi.

Sehemu ya rafu zilizopo kwenye duka. Rafu ina vifaa na dawa kwa ajili ya kusafishia meno na kutunza kinywa. Kwenye kila bidhaa kuna jina la bidhaa, bei, pamoja na nembo ya bidhaa hiyo, ili kurahisisha manunuzi.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa unadhifu, katikati kuna njia ya kutosha kupita na pande zote mbili kuna rafu zilizotumika kuhifadhia bidhaa hizo, mwanga mkali ulioko kwenye dari unasaidia bidhaa ziweze kuonekana kwa urahisi, mpangilio huu mzuri wa duka husaidia kuweka mazingira ya duka yakiwa nadhifu hivyo huvutia wateja.